Wanafunzi wameketi chini kwenye madawati huku wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yake akiwafunza kwa makini, baadhi yao wamevalia barakoa na wengine wako na vitabu pamoja na kalamu ili kuandika wanachofunzwa.

Kwenye uwanja wa rangi ya kijani kibichi wanafunzi wanaonekana wameketi chini wakiwa wametengeneza duara. Mwalimu wao naye anaonekana akikimbia huku anajaribu kucheza nao mchezo.

Mwanafunzi mmoja anaonekana amesimama, huku anaandika kwenye ubao mweusi akitumia chokaa nyeupe. Kando yake, mwalimu wake wa kike amesimama, huku anamtazama mwanafunzi huyo.

Mwanamke mmoja anaonekana ameketi huku amefungua tarakilishi yake kana kwamba anasoma. Juu ya meza kunaonekana kuwa na kikombe na kifaa cha kusikiliza sauti. Nyuma yake kuna rafu iliyopangwa vitabu kwa mpangilio mzuri.

Mwanamme mmoja anaonekana ameketi mbele ya meza tarakilishi ikiwa imefunguliwa hapo. Anaonekana akisoma lugha ya ishara. Kando yake kuna vitabu pamoja na kalamu vilivyo wekwa juu ya meza.

Kijana mmoja aliyevalia shati la blue ameketi chini, huku amewekelea tarakilishi juu ya meza. Tarakilishi hiyo inaonekana imefunguliwa, na mezani humo kuna tarakilishi kadhaa zilizofunguliwa.

Msichana mmoja anaonekana akisoma kutumia mbinu ya tarakilishi. Ameinua mkono mmoja na mkono huu mwingine ameshikilia kalamu. Kwenye meza ako na kitabu cha kuandika anachokisoma.

Mtu anaketi mezani akiandika kwenye kompyuta mpakato iliyoonyesha maandishi ya e-learning ,ishara ya kujifunza kwa njia ya mtandao. Pembeni kuna kikombe cheupe, daftari na miwani juu ya meza ya mbao. Mazingira yanaonyesha utulivu na umakini wa kujifunza.

Mwanamke mmoj aliyeketi chini anaonekana akitumia simu yake ya rununu iliyoko juu ya meza, nyuma yake kuna rafu iliyojaa vitabu aina tofauti tofauti inayoonekana imepangwa kwa mpagilio inayovutia.

Majukwaa ya kidijitali na ya kujifunzia mtandaoni, ni mfumo inayotumika kufundisha na kujifunzia kupitia intaneti . Mwanafunzi anaweza kupata masomo, majaribio, video na nyenzo nyingine bila kuwa darasani, mfano ni kama Zoom. Yanarahisisha elimu kwa watu walioko mbali na huwapa walimu nafasi ya kufuatilia maendeleo ya wanafunzi kwa urahisi. Pia hurusu kujifunza kwa wakati unaofaa kwa mwanafunzi.

Chumbani humu, kuna rafu nyingi zilizopangwa vitabu vingi na vya aina tofauti kwa mpangilio unaopendeza na kuvutia macho. Juu yake, kuna taa zilizowashwa ili kuwezesha mwangaza kuingia kwenye chumba hiki.

Watu wamesimama wakizungumza na wanaonekana wenye furaha nyingi. Kando yao, kuna rafu zilizojaa vitabu zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Vitabu hivyo ni vya rangi tofauti, na vya aina mbali mbali.

Bango hili kubwa lililowekwa kando ya barabara lina jina hostels na linaonyesha huduma inazotoa na nambari ya simu imewekwa hapo chini. Kando yake kuna magari zilizoegeshwa na nyaya za stima pia zinaonekana.

Chumbani humu kuna vitanda vilivyopangwa na kutandazwa sambamba vitanda hivyo vimewekwa shuka zenye maua za kuvutia mno kando yake kuna kabati ni la rangi nyeupe ya kuwekea manguo.

Ndani ya chumba hili, ambalo linamwonekano wa bweni la shule, kuna kitanda kilichotandikwa vizuri ,feni inayotumika kusambaza hewa, kiti cha kukalia na meza ya kuweka vitu. Pembeni kuna dirisha lililofunguliwa, linaloleta mwanga na hewa safi ndani ya chumba.

Wanaume na wanawake wanaonekana wameketi chini huku wote wakitazama mbele, wakisikiliza kwa makini. Baadhi yao wameshika kalamu na kitabu mkononi ili kuandika wanachoambiwa. Kando yao, kuna madirisha kubwa pamoja milango, zilizofunguliwa ili kuingiza hewa safi pamoja na mwangaza.

Watu wameketi chini wamezingira meza . Wanaonekana kusikiliza kwa makini mmoja wao anayeongea. Mezani, kuna vitabu, kalamu na pia tarakilishi . Kando yao kuna ubao mweupe ulioandikwa kwa rangi ya nyekundu na pia kijani kibichi.

Mwanamke mmoja anaonekana ameketi chini. Amevalia shati ya rangi nyeupe iliyochanganyika na nyeusi na sweta ya bluu. Amevalia kofia iliyochanganyika rangi na anaonekana kuwa na furaha nyingi. Mkononi ameshika cheti.

Watu wameketi chini kwa viti vya plastiki huku wanatazama mbele wanaonekana kuskiliza kwa umakini anayeongea kule mbele, baadhi yao wanaonekana na kitabu na kalamu cha kuandika wanachofunzwa na mkufunzi wao.

Wanaume na wanawake wameketi chini, huku nyuso zao zikionyesha furaha. Wanaonekana wakijadiliana kuhusu jambo la maana sana. Mmoja wao anaonekana ana vitabu nyingi, na kuna kitu ambacho anaandika.

Watu wanaonekana wamesimama nje ya nyumba iliyoandikwa, Girls Empowerment Center. Wanaonekana kua na furaha nyingi. Wengi wao wanaonekana kua wanawake na baadhi yao wamebeba watoto mikononi.

Ndani ya jumba hili kunaonekana watu wameketi chini huku wanamsikiliza kwa makini aliyesimama mbele yao. Mtu huyo ameshikilia kitabu mkononi anakitumia kuwafunza wenzao. Mbele yao kuna ubao wa rangi nyeupe.

Miti kubwa pamoja na nyasi inaonekana imemea uwanjani, upande mwingine mchanga umetandazwa katikati ya uwanja huo kuna vifaa vinavyotumika na watoto kucheza, kando yake jumba kubwa linaonekana yaweza kua ni darasa.

Chumba hili lina rangi ya kijani nyepesi upande moja; upande mwingine kuna ubao mweupe ulioandikwa na rangi ya bluu. Kwenye kona ya chumba hilo kuna kifagio na kikapu cha kuokotea takataka la rangi ya waridi.

Wanafunzi wameketi chini huku wamezunguka meza kubwa. Mwalimu amesimama katikati yao akijaribu kuwaelezea kitu. Wanafunzi hawa wanaonekana kuskiliza kwa makini na baadhi yao wana vitabu na kalamu wakiandika.

Wanafunzi wa kike na kiume wameketi chini huku nyuso zao zikionyesha furaha nyingi. Baadhi yao wamevalia shati za rangi ya bluu na wanaonekana waki kula chakula aina ya ugali na mboga iliyo wekwa kwenye sahani ya kijani kibichi.

Wanafunzi wanaonekana wameketi chini kwenye madawati. Wengine wamesimama mbele yao, na mmoja wao anaandika kwenye ubao mweusi, akitumia chokaa yenye rangi nyeupe. Kando yao kuna meza lililojaa vitabu, pamoja na makaratasi.

Wanafunzi wameketi darasani wakitazama mbele kama wameinua mikono ili kujibu maswali wanayoulizwa na mwalimu wao aliyesimama mbele yao. Nyuma ya mwalimu kuna ubao mweusi. Kando yake kuna mlango uliofunguliwa ili kuingiza hewa safi darasani.

Watoto wamesimama. Wanaonekana kila mmoja ameshikilia kitabu na kukiinua juu. Nyuso zao zinaonyesha furaha nyingi. Baadhi yao wanaonekana wamenyoa nywele zao. Vitabu hivyo ni vya rangi ya kijani, nyekundu, na pia buluu, na vimechorwa kwa rangi tofauti.

Wanafunzi wa shule ya msingi wanaonekana wamesimama huku kila mmoja ameshikilia sahani akikula chakula. Nyusoni mwao wanaonekana wenye furaha mwingi. Rais wao pia anaonekana katikati ya wanafunzi hawa.

Kwenye ukuta, ubao mweupe unaonekana ulioandikwa na rangi nyeusi pamoja na ya buluu. Juu yake, mabango yamebandikwa, yanayoonyesha alfabeti na zingine majina ya miezi. Mandhari hii inaonyesha kuwa hapa ni darasani.

Uwanja huu wenye rangi ya kijani kibichi, unaonekana ukivutia sana. Kando yake kuna jumba kubwa lilio na madirisha mengi ya rangi ya kijani na mlango ya hudhurungi. Paa lake lina rangi ya zambarau, na mandhari yake inaonyesha kua ni shule.

Wanafunzi wanaonekana wameketi darasani, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, akifunza. Baadhi yao wameshika kitabu na kalamu, ili kuandika wanachofunzwa. Kando yao, dirisha kubwa zinaonekana, pamoja ya milango iliyofunguliwa, ili kuingiza hewa safi darasani.

Wanafunzi wameketi chini kwenye madawati, huku nyuso zao zikionyesha furaha. Wanaonekana wakikula aina ya chakula inayojulikana kama githeri, iliyowekwa kwenye sahani za rangi ya buluu.

Wanafunzi wamesimama uwanjani, baadhi yao wakiwa wamevalia nguo zinazotumika wakati wa upishi. Wanaonekana wakipika chakula aina ya nyama. Wanatumia gesi, sufuria, na kiti cha rangi ya kijani kibichi, kiko kando yao.

Kwenye uwanja huu wenye nyasi ya kijani kibichi wanafunzi wawili wanaonekana wamesimama wamevalia mavazi ya upishi kama aproni na mmoja amefunga kitambaa kwa kichwa anaonekana ameshika kisu ako tayari kukata kabeji aliyekando yake ana mwangalia.

Wanafunzi wa kiume na kike wameketi chini wakiwa wamezunguka meza. Wanaonekana wakiwa na furaha nyingi sana. Mezani, kuna chakula aina vibanzi na pia nyama. Pia kuna vinywaji aina ya soda na kando yao mwalimu wao amesimama.

Kijana mmoja aliyevalia sare za shule anaonekana akikula chakula aina tofauti kama vile vibanzi, kachumbari spaghetti na nyama. Anaonekana mwenye furaha mwingi. Kando yake, mkono unaonekana ishara ya kuwa kuna mtu kando yake.

Wanafunzi wamesimama uwanjani huku wamevalia mavazi ya upishi kama aproni. Mmoja wao ameshika kisu anakata mboga aina ya kabiji, huku wengine wakimtazama.

Wanafunzi wawili wanaonekana mmoja akiwa ameketi chini mwingine amesimama akiwa amevalia aproni iliyoandikwa cocacola. Juu ya meza kuna nyama iliyo ndani ya sahani na kinywaji aina cha fanta.

Watu wengi wanaonekana wameketi kwenye uwanja, na baadhi yao pia wamesimama. Wanaonekana kila mara kutazama mbele na kumakinika wakimsikiliza aliye mbele yao akiongea. Nyuma yao kumezingirwa miti mirefu na inayovutia.

Mwanamke mmoja pamoja na mwanafunzi wa kiume wanaonekana wameinama huku wamewasha jiko la kundi wanalitumia kupika. Kando yao wanafunzi wengine wamesimama wanaonekana kama wanatayarisha chakula.

Watu waliovalia mavazi za upishi wamezunguka meza, wanaonekan wakiwa na furaha tele, mezani humo kuna gesi ya kupikia na sahani zilizojaa chakula, pia kuna vifaa vya kutumika kupika, kando yao kunapnekana watu wanao jivinjari.

Wanafunzi hawa wameketi chini kwenye viti vya plastiki huku nyuso zao zikionyesha furaha nyingi. Kwenye meza kuna chakula wanacho kikula ikiwemo nyama, viazi na pia wanakunywa sharubati.

Wanafunzi wengi wamesimama ndani ya basi la shule, la rangi ya manjano lililo andikwa kwa rangi nyeusi Thika road Christian school. Wanafunzi hao wamevalia mashati zinazo fanana .

Mwanamke ameketi chini, amevalia blausi ya rangi ya manjano huku akitumia kipaza sauti. Kando yake msichana ameketi chini akiwa amevalia vifaa vya kusikiliza sauti kwenye masikio akimtazama mwanamke huyo.

Mtoto huyu mdogo anaonekana ameketi chini, huku uso wake umejaa furaha. Amevalia miwani kwenye uso, na ameshika brashi ya kupaka rangi mkononi. Ana kitabu alichokichora kwa kutumia brashi hio.

Mkufunzi mmoja wa kiume anaonekana akimfunza mwanafunzi aliyeketi chini. Amevalia shati ya rangi ya kijani na na miwani usoni. Mwanafunzi huyo ameshika kitabu anachotumia kusoma.

Mwanamume mmoja aliyevalia shati la rangi ya machungwa anaonekana akutumia tarakilishi lake kando yake kuna kitabu lililo juu ya meza nyuma yake kuna rafu iliyopangwa vitabu vingi na kwa utaratibu

Wanafunzi wanaonekana wameketi chini kwenye madawati kila mmoja akiwa na kitabu na kalamu wakiandika. Mmoja wao anaonekana akitumia kiti lenye gurudumu kuonyesha kuwa ana shida ya miguu au ya mgongo.

Watu waliovalia shati ya rangi ya kijani kibichi iliyochanganyika na nyekundu, wanaonekana wamesimama. Mbele yao, kuna meza iliyo na kitambaa nyekundu na juu ya meza hilo, kuna chupa za soda, mani na glasi pia.

Wanafunzi wanaonekana wameketi chini, huku wakiwa wamevalia koti zao za kazi, ili kuzuia vumbi kuwafikia. Mmoja wa anaonekana akitengeneza kitu, na juu ya meza kuna bagi lililosimamishwa.

Watu wanaonekana wameketi chini, huku mbele yao tarakilishi zilizoko juu ya meza zimefunguliwa. Kando yao kuna begi na mashine zinaonekana. Nyuma yao amesimama mtu mmoja aliyevalia koti la kazi ili kumzuia vumbi kumfikia.

Watu wanaonekana wamesimama na wengine wameketi chini, baadhi yao wakiwa wamevalia koti la kuzuia vumbi, huku wanatazama mwalimu wao anayewafunza kutumia mashine, iliyowekwa juu ya meza.